Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Inaonyesha nguo mbalimbali zikiwa zimetundikwa kwenye reki zikiwemo magauni, blausi na suruali. Pia kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa na taa za kisasa zimewekwa kwenye dari.

Hili ni duka dogo ambalo linaitwa Gentleman, ambalo linauza nguo za kiume. Duka hii linaonyesha nguo mbalimbali za kiume kama vile shati, suti na suruali. Pia kuna manikini yanayoonyesha jinsi nguo hizo zinavyoweza kuvaliwa. Duka hili linaonekana kama sehemu nzuri ya kupata nguo za kiume za mtindo.

Hili ni duka la nguo linalouza nguo za kisasa za kipekee au bidhaa nyingine maalumu kama vile vito, viatu au bidhaa za urembo, mara nyigi zikiwa za bei ya juu na zikilenga wateja wenye ladha fulani. Mara nyingi duka hili huashiria mahali ambapo bidhaa zinapangwa kwa uangalifu na mazingira ya duka yenye yana mtindo wake ya kipekee unaovutia wateja.

Hii ni duka la nguo hasa sehemu ya wanawake. Unaweza kuona nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki na pia kuna mifuko na viatu vilivyopangwa kwenye meza. Kuna wateja na wafanyakazi ndani ya duka wakichagua bidhaa au kuhudumia wateja. Inaonekana kama duka lenye bidhaa nyingi za kuuza zikiwemo nguo, viatu, mifuko na kadhalika.

Hili ni duka la nguo la mitumba. Duka hili linatoa nguo mbalimbali za mitumba kwa ajili ya wanaume, wanawake na watoto ikiwemo sehemu maalum ya nguo za watoto. Lengo kuu la duka hili ni kutoa nguo zenye ubora mzuri kwa bei nafuu likisisitiza ununuzi endelevu.

Hii ni sehemu ndani ya duka ya nguo lenye nafasi kubwa, kuta za rangi ya waridi na nyeupe, na taa nyingi za dari zinazong'aa. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye reki ndefu katikati ya duka zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Pia kuna rafu zenye nguo zilizokunjwa na bidhaa nyingine upande wa kushoto.

Hili ni duka la nguo, sehemu ya nguo za wanaume. Kuna mashati mbalimbali zimeninginizwa kwenye kamba na mengine yamepangwa kwenye rafu. Mashati yaliyopo yana rangi na mitindo tofauti. Ikiwemo mashati ya mikono mifupi na mirefu na yenye ruwaza kama miraba na michoro midogo. Pia kuna nguo nyingine zilizokunjwa kwenye rafu za chini zikiashiria kuwa duka lina aina mbalimbali za mavazi.

Hili ni duka la viatu au chumba cha maonyesho cha viatu. Kuna rafu nyingi zilizopangwa vizuri zikionyesha aina mbalimbali za viatu, ikiwemo viatu vya kike na vya kiume kama vile sandali, viatu vya wazi na viatu rasmi. Muundo wa duka unaonekana kuwa wa kisasa na safi ukiwa na taa nzuri zinazosaidia kuangazia bidhaa.

Hili ni duka la kuuza vifaa vya urembo na mitindo. Kwenye rafu nyeupe kuna vitu mbalimbali vilivyopangwa vizuri ikiwemo vitu vya kujipamva kama mikufu, herini na bangili, mabegi ya mikononi na viatu. Kwa ujumla hili duka ni la bidhaa za kifahari na kisasa zinazohusiana na mitindo.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo. Ndani ya duka hili kuna nguo mbalimbali zilzo pangwa kwenye reki na pia kuna mifuko na vitu vingine vya mikono vilivyo pangwa kwenye rafu na meza. Duka linaonekana kuwa la mtindo wa kipekee na wa kisanii na kuna mimea ya ndani inayoongeza uzuri wa nafasi hio. Sakafu ina miundo wa mbao na ukuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi.

Hii ni ndani ya duka ya nguo. Kuna nguo zilizopangwa kwenye rafu na kwenye kamba na zingine kuninginia. Pia juu kuna ishara ya kutoka, kuna mshale unaoelekeza kwenye mlango wa kutoka na pia kuna ishara inayosema lipa. Hii inaonekana kuwa sehemu ya duka ya nguo.

Hili ni duka la viatu au sehemu ya duka ambapo viatu vingi vimepangwa kwenye rafu au stand .Viatu hivi vinaonekana kuwa vya aina mbalimbali. Ikiwemo vya wanaume, wanawake na watoto. Na vinatofautiana kwa rangi na mitindo. Inawezekana ni duka la viatu vya mitumba au duka linalouza vitu kwa bei nafuu.

Hili ni duka la nguo labda la wanawake lenye aina mbali mbali za mavazi. Mavazi hayo ni zenye rangi na mitindo tofauti ikiwemo suruali na blauzi zenye michoro mbalimbali. Inaonekana ni duka lenye bidhaa nyingi za kuuza na labda linaweza kuwa Nairobi kulingana na matangazo ya maduka yanayofanana.

Hili ni duka la nguo na viatu. Kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na viatu vikiwa vimepangwa juu ya rafu zingine. Kwa ujumla, hii ni duka la rejareja linalouza nguo na viatu kwa bei iliyowekwa.

Hili ni sehemu la duka na linaonyesha bidhaa za mitindo na vifaa. Kuna mikoba mbalimbali, skafu za rangi tofauti, na vitu kama shanga na pete. Vitu hivi vimepangwa vizuri kwenye rafu nyeupe na sehemu za kuonyeshea, na kuna nguo au vitambaa vyenye rangi nyingi nyuma.

Hizi ni nguo zilizopangwa kwenye rafu katika duka. Nguo hizi ni za mitindo tofauti na rangi mbalimbali. Zikiwemo nguo za kawaida na za sherehe. Kuna rafu mbili za nguo moja ikiwa na nguo fupi na nyingine ikiwa na nguo ndefu. Mandhari ya duka ni ya kisasa na ya kupendeza na rangi ya dhahabu kwenye ukuta inaongeza umaridadi.

Hili ni duka la nguo lenye rafu mbili zilizojaa nguo tofauti. Kuna nguo za rangi mbalimbali na tofauti tofauti. Rafu ya juu ina nguo zilizokunjwa na rafu za chini zina nguo zilizoning'inia. Duka linaonekana kuwa safi na la kisasa.

Hili ni duka la nguo lenye ishara ya jina juu ya mlango wa duka. Ndani ya duka kuna nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu zikiwemo mashati na suruali. Duka linaonekana kuwa na taa nzuri na linaonekana kuwa tayari kwa wateja. Kuna ishara imeandikwa iliyomaanisha kuwa bidhaa zinatoka kutoka shilingi mia tisa ya Kenya.

Hili ni duka la nguo ambalo linaonekana kuwa duka la nguo za mitumba. Kuna rafu nyingi zilizojaa nguo mbalimbali kama vile suruali, masharti, jaketi na blauzi zikiwa zimetundikwa kwa utaratibu. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye nafasi ya kutosha kwa wateja kutembea na kuchagua nguo.

Hili ni duka dogo linalouza nguzo za mitindo, viatu na vifaa vingine. Mara nyingi, hili duka huuza bidhaa za kipekee na za hali ya juu . Hapa tunaona rafu zilizojaa viatu na kofia.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka la nguo lenye nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na vitambaa, kuna pia benchi nyeusi katika duka hii. Tunaona ndani ya duka kubwa la nguo ambalo linaonekana kuwa duka la rejareja la nguo. Kuna aina mbalimbali za nguo ikiwemo nguo za watoto na watu wazima zilizowekwa kwenye rafu na kunyongwa kwenye vitambaa.

Hili ni duka la nguo lenye rangi mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Kuna watu kadhaa wanaoonekana wakizunguka dukani. Bango linasema kila kitu na bei yake na duka linaonekana kuwa na uteuzi mapana wa nguo na rangi nyingi ziazovutia.

Hili ni duka la nguo na nguo nyingi zilizopangwa kwenye rafu na kwenye kamba za kuning'inia zikionyesha aina mbalimbali za mavazi. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri likiwa na taa za kutosha kuangazia bidhaa. Nguo zinazoonekana ni pamoja na mashati, magauni na jaketi zikipatikana kwa rangi na mitindo tofauti.

Hili ni duka la nguo lenye rafu zilizojaa nguo za rangi mbalimbali. Kuna bench katikati ya duka na sakafu inayoonekana kuwa safi na angavu. Hapa tunaona upande mmoja wa duka na inaonyesha upana wa eneo la kuuzia.

Hii ni duka ya nguo na juu ya mlango wa duka kuna ishara kubwa inayong'aa lenye jina ya duka. Mlango wa duka una vioo vikubwa vinavyoonyesha sehemu ya ndani ya duka. Ndani unaweza kuona nguo zilizopangwa na watu wachache wakitembea au wakisimama. Karibu na mlango upande wa kulia kuna ishara ndogo ikionyesha kuwa huduma ya kuweka bidhaa na kulipa polepole inapatikana.

Hili ni duka la viatu hasa likionyesha aina mbalimbali za viatu vya watoto ikiwemo sandali na viatu vilivyofungwa .Viatu hivyo vimepangwa vizuri kwenye rafu na vimetundikwa vikionyesha rangi na mitindo tofauti inayofaa kwa watoto wa kiume na wa kike.

Hili ni gari aina Toyota Land cruiser Prado ambayo ni gari maarufu sana nchini Kenya. Gari hili lina rangi nyeusi na lina namba ya usajili ya Kenya. Gari hili ni maarufu kwa matumizi ya familia na pia kwa safari za mbali.

Hili ni gari dogo ya aina ya Subaru na linajulikana kwa injini yake ambayo hutoa usawa mzuri na kituo cha chini cha mvuto. Mara nyingi hujaa na mfumo wa kuendesha ya magurudumu yote unaojulikana na kuongeza utulivu wake na usalama barabarani. Inaweza kuwa an sifa kama vile kuwasha bila ufunguo, mfumo mzuri wa mziki, taa za ukungu na vinginevyo.

Hii ni gari ya aina ya Volvo; ni gari ya kifahari ya ukubwa wa kati inayojulikana kwa muundo wake maridadi na wa kisasa. Volvo inajulikana sana kwa usalama na teknolojia nyingi za usalama. Inapatikana kwa injini mbalimbali zikiwemo za petroli na mseto na baadhi ya matoleo ya mfumo wa kuendesha magurudumu yote.

Hii ni mambo ya ndani ya gari ikiwa na viti vya rangi nyeusi. Gari linaonekana kuwa katika hali nzuri na inaonekana kuwa ina paa la kioo. Hii inaweza kuwa picha kutoka kwa soko la magari ambapo wauzaji wanaonyesha mambo ya ndani ya magari yao kwa wateja wanaoweza.

Haya ni magari mawili ya aina ya Toyota, Moja likiwa gari kubwa ya kubebea mizigo lenye rangi ya kijani iliyokolea na lingine likiwa gari dogo la buluu, yameegeshwa kwa eneo la nyasi

Hii ni gari ya aina ya Toyota na ni maarufu hasa kwa matumizi ya mjini. Toyota inatambulika kwa muundo wake wa kisasa na ukubwa unaofaa kwa maeneo yenye msongamano. Gari hili lina rangi nyeusi. Toyota pia inafaa kwa safari za mjini kutokana na ukubwa wake na uwezo wake wa kutumia mafuta vizuri.

Hili ni kundi la watu wakiwa nje labda kwenye mkusanyiko wa kijamii katika eneo lenye miti na nyasi. Kuna magari kadhaa yaliyopakiwa karibu ikiwemo gari la kubebea mizigo la Mitsubishi . Watu wengi wamekaa chini kwenye nyasi na mazingira yanaonekana kuwa ya utulivu na ya kupendeza.

Hii ni gari aina ya Toyota, ambayo ni gari maarufu sana kwa usafiri wa abiria na mizigo. Hii ni gari nyeupe ambayo inaonekana kuwa katika hali nzuri. Linatumika sana katika nchi nyingi za Afrika Mashariki kwa sababu ya uwezo wake wa kubeba abiria wengi na mizigo.

Hili ni gari la aina ya Infinity. Ni gari kubwa la kifahari na linaonekana kuwa na muundo wa kisasa na gurudumu yenye kuvutia. Gari hili limeegeshwa kwenye sakafu safi yenye kung'aa na kuta za glasi zinazoonekana nyuma zikionyesha mazingira ya chumba cha maonyesho ya magari.

Hili linaonyesha mtu akimkabidhi mtu mwingine funguo za gari. Hii inaweza kuashiria ununuzi au kukodisha gari. Kuna kalamu na gari la kuchezea kwenye meza ambayo inaweza kuashiria makubaliano ya biashara.

Hii ni ndani ya gari hasa sehemu ya dereva ikijumuisha usukani wenye nembo ya Subaru. Katikati kuna mfumo wa redio au burudani unaoonyesha namba ambayo inaweza kuwa masaa ya redio. Nyuma ya usukani kuna mita za kasi na mita za mzunguko kwa injini pamoja na viashiria vingine vya gari.

Haya ni magari yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Gari la mbele kulia ni Subaru nyeusi na nyuma yake ni gari jeupe. Kushoto kuna gari la kubebea mizigo ya aina ya isuzu lenye kibanda cha chuma cha kubebea mizigo. Eneo la nyuma lina miti na mimea mingine likionyesha mandhari ya nje.

Hili ni gari ya aina landrover labda mfululizo wa pili au watatu. Gari hii ina rangi ya kijani na nambari yake usajili. Gari hizi zilikuwa maarufu sana kwa uwezo wake wa kupita katika maeneo magumu na zilikuwa zikitumika sana katika mashamba na mbuga za wanyama

Soko la magari Mahali ambapo magari huuzwa na kununuliwa katika soko hili unaweza kupata aina mbalimbali za magari kutoka kwa magari mapya hadi magari yaliyotumika ,watu huenda kwenye soko la magari ili kutafuta gari linalowafaa iwe ni kwa matumizi ya kibinafsi au ya kibiashara.

Hili ni eneo lenye magari mengi yaliyoegeshwa kwa nyasi. Inaonekana kama kuna shughuli inayoendelea, labda tukio au mkusanyiko wa watu. Magari yameegeshwa kwa mpangilio usio rasmi, na kuna miti mingi nyuma. Anga ni wazi na inaonekana kama ni asubuhi au jioni.

Hii ni ndani ya gari ya aina Toyota na tunaweza kuona usukani wa gari, tunaweza kuona redio, tunaweza kuona saa ya dijitali na vitu vinginevyo. Pia kuna viti vya mbele vilivyofunikwa kwa ngozi ya rangi ya kahawia na sehemu ya katikati na sehemu ya kuwekea mkono. Sakafu ya gari ina mikeka ya plastiki ya uwazi.

Hili ni rundo la matairi ya gari. Tairi ni sehemu muhimu sana ya gari yanayowezesha gari kutembea barabarani na kutoa mshiko muhimu kwa usalama. Yanatengenezwa kwa mpira na vifaa vingine vinavyostahimili msuguano na shinikizo. Kuna aina mbalimbali za matairi kulingana na matumizi kama vile matairi ya magari madogo, malori au magari ya barabara mbaya.

Hili ni gari la aina ya Mercedes Benz G-class. Gari hili linajulikana kwa muundo wake wa kisanduku na uwezo wake wa kuenda sehemu tofauti. Ni gari la kifahari lenye uwezo wa hali ya juu. Gari hili lina uwezo wa kubeba abiria watano, lina mfumo wa automatic transmission na lina nafasi kubwa ya mizigo. Gari hili huendeshwa kwa petroli.

Haya ni maegesho ya gari yaliyotumika, yaliyoegeshwa nje. Kuna safu ndefu za magari mbalimbali yaliyotumika yakiwa yameegeshwa kwenye eneo la wazi. Linaonekana kuwa eneo la wazi labda uwanja wa magari au kura ya magari ya muuzaji wa magari yaliyotumika.

Hili ni gari la zamani lililotengenezwa mwaka ya elfu moja mia tisa ishirini. Gari hili lina rangi ya fedha na nyeusi na magurudumu ya rangi ya machungwa. Ni gari la wazi na lina viti viwili. Inaonekana kama gari la kifahari la zamani.

Hii ni gari ya aina ya Toyota na gari hili ni jeupe linalotumika sana kwa usafiri wa abiria au mizigo, mara nyingi kama matatu au gari la biashara ndogo. Nyuma ya gari kuna jengo lenye muundo wa kipekee likiwa na paa lililopinda na kuta zenye michirizi ya rangi mbalimbali.

Hii ni gari ya aina toyota passo nyeusi. Toyota passo ni gari ndogo inayofaa kwa matumizi ya mjini inajulikana kwa matumizi yake ya mafuta kidogo na uwezo wake wa kupita katika maeneo yenye nafasi ndogo. Gari hili lina injini ya elfu cc na linaweza kupatikana katika rangi tofauti lakini kwa muonyesho huu rangi ni nyeusi.

Hili ni lori kubwa la kusafirisha magari likiwa na uwezo wa kubeba magari mengi kwa wakati moja, yakipangwa kwenye ghorofa tofauti za trela yake. Lori limebeba magari kadhaa likionyesha jinsi magari mapya au yaliyo tumika yanavyo safirishwa kutoka sehemu moja kuenda nyingine. Mara nyingi kutoka viwandani, bandarini au vituo vya mauzo hadi kwa wateja hadi vituo vingine vya usambazaji.

Hii ni sehemu ya injini ya gari ambayo inaonekana kuwa Toyota. Inaonekana kuwa kubwa na imara. Kifuniko cha injini kimefunguliwa kikionyesha sehemu mbalimbali za injini, kuna betri, kuna mifumo ya hewa, kuna waya na hosi na nyinginezo.

Hawa ni wanaume wawili wanaonekana wakizungumza karibu na gari. Mmoja wa wanaume anaonekana kuwa muuzaji, na mwingine anaonekana kuwa mteja. Mazungumzo yao yanaweza kuwa kuhusu gari, bei yake au sifa zake.

Hii ni picha ya gari ya aina ya Mitsubishi ya gari aina ya Pajero. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina rangi ya fedha. Ni gari kubwa na linaweza kuwa na uwezo wa kuenda katika maeneo tofauti. Mitsubishi pajero ni gari maarufu sana na linaweza kutumika kwa shugli mbalimbali kama vile kusafiri na kubeba mizigo.

Huyu mwanaume anaonekana akisafisha gari jekundu ambalo linaonekana kuwa aina ya gari la mizigo kwa kutumia maji. Gari hili linaonekana kuwa katika mchakato wa ukarabati au marekebisho kwani sehemu ya mbele inaonekana kutokuwa na injini au sehemu zingine muhimu na milango ya mbele imefunguliwa ikionyesha mambo ya ndani.

Hii ni gari ya aina ya Toyota na inafahamika kwa uaminifu wake nafasi yake kubwa ya ndani na uwezo wake wengi. Inatumika sana kwa shughuli za biashara ikiwa na nafasi kubwa ya mizigo na mpangilio rahisi wa viti hivyo kuifanya kuwa bora kusafirisha bidhaa au abiria.

Hili gari jeusi ni aina ya Mazda likiwa limeegeshwa kwenye nyasi. Nyuma ya gari hilo jeusi kuna magari mengine yameegeshwa, ikiwemo gari la rangi ya fedha, aina ya pick-up na gari lingine la rangi ya kijivu. Pia kuna watu wanaonekana kwa mbali nyuma ya magari hayo na mandhari ina miti na anga la wazi.

Hili ni gari la aina ya toyota ambayo inatumika kama gari la utalii au safari. Hili ni gari maarufu na linatumika sana kwa usafiri na safari ya mashariki mwa afrika hasa Kenya. Gari hili linatumika kwa shughuli ya utalii na safari kama vile kutembelea mbuga za wanyama au sehemu nyingine za kuvutia.

Hili ni gari maalum lililoundwa kusafirisha magari mengi kwa wakati mmoja, kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Mara nyingi kutoka kiwanda au bandari kwenda kwa wauzaji au wateja. Magari mbalimbali yanaonekana yakiwa yamebebwa kwenye lori hilo, yanaashiria aina tofauti za magari au usafirishaji wa magari mengi kwa pamoja.

Hii ni safu ndefu ya magari meupe yanaonekana kuwa yameegeshwa nje. Magari hayo yamepangwa kwa mstari mmoja kwenye eneo la maegesho lenye lami. Magari yote yanaonekana kuwa mapya au yaliyotunzwa vizuri na yameegeshwa kwa mpangilio yakionyesha labda ni katika eneo la mauzo ya magari, maegesho makubwa au eneo la kuhifadhi magari.

Hili ni gari la aina ya honda ambayo ni gari la familia lenye viti vingi. Inajulikana kwa kuwa na nafasi ya kutosha starehe na ufanisi wa matumizi ya mafuta. Gari hii linafaa katika safari za jiji na pia kwa barabara zenye mandhari nzuri.

Hili ni gari la aina Toyota .Ambalo ni gari la kubebea mizigo maarufu sana hasa barani Africa na Kenya .Inajulikana sana kwa uimara wake wa hali ya juu, na uwezo wa kuhimili mazingira magumu na mizigo mizito .

Hili ni gari la kifahari la aina ya Volvo, likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, labda mahali pa kuegesha magari au uwanja. Gari hili lina rangi ya fedha na linaonekana kuwa katika hali nzuri. Mbele ya gari kuna miti mingi mirefu, ambayo inaweza kuashiria kuwa eneo hilo ni la asili au lina mandhari ya kijani kibichi.

Hii ni gari aina ya Toyota, ambalo linaonekana kutumika kwa ajili ya safari au utalii. Limeegeshwa kwenye njia ya udongo, na nyuma yake kuna mili milima mikubwa yenye miamba. Kwenye upande wa gari kuna maandishi kuashiria kuwa gari hilo ni sehemu ya huduma za utalii zinazotolewa na kampuni hiyo.

Hii ni gari aina ya KIA likiwa lime egeshwa mbele ya geti. Ni gari la abiria lenye milango minne na linaonekana kuwa katika hali nzuri, gari hili lina rangi ya kijivu isiyo kolea na taa zake za mbele zimewashwa.

Haya ni magurudumu manne ya gari yakiwa yakioshwa ili kutolewa uchafu kwa kutumia mashini ya maji yenye nguvu. Maji yanasafisha magurudumu na kuondoa uchafu wowote uliokwisha kujilimbikiza. Hii ni njia ya kawaida ya kusafisha magurudumu ya gari ili yaweze kungaa na kuonekana vizuri.

Haya ni makabidhiano ya funguo za gari na mkono wa makubaliano ikionyesha mchakato wa mauzo au ununuzi wa gari kama vile unavyoweza kupata katika soko la gari, mtu mmoja anakabidhi funguo za gari kwa mwingine kuashiria kumalizika kwa mchakato wa umiliki au kukodisha gari ,ishara hii inaonyesha makubaliano au kukamilika kwa biashara kati ya pande mbili.

Hii ni gari ya aina ya Toyota. Inaonekana kuwa na rangi ya buluu na chini yake ina rangi ya fedha, ikiwa na raki ya mizigo juu ya paa. Ina matairi makubwa yanayofaa kwa barabara mbovu au safari za nje ya barabara

Hili ni eneo la mauzo ya magari. Magari kadhaa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi na kuna watu wamesimama karibu na magari hayo. Jambo hili linaashiria shughuli za kibiashara au maonyesho ya magari. Magari yanayoonekana ni pamoja na Nissan na Toyota.

Hili ni gari la aina ya Toyota ambalo mara nyingi hutumika kama gari la utalii au safari nchini Kenya na Afrika mashariki. Gari hili lina maandishi kuashiria kuwa linatumika kwa huduma za utalii na safari. Mandhari nyuma ya gari linaonyesha eneo lenye miamba na milima ambalo linafanana na maeneo ya hifadhi za wanyamapori au maeneo ya utalii.

Hili ni gari aina ya Volkswagen Tiguan ya mwaka elfu mbili kumi na saba au elfu mbili kumi na nane, ikiwa na rangi nyeupe. Gari hili linaonekana kuwa katika hali nzuri na lina muundo wa kisasa.

Soko la magari ni mahali ambapo magari huuzwa na kununuliwa, mara nyingi hili ni tukio linalofanyika kwa mara kwa mara kama kila wiki au kila mwezi ambapo uuzaji huleta magari yao kwa ajili ya kuonyesha na kuuzwa, wanunuzi huja kutafuta magari wanayopenda na kufanya mazungumzo ya bei.

Hili ni duka la sanaa na zawadi za kiasili kutoka Afrika, hasa Kenya. Kuna bidhaa mbalimbali za sanaa za mikono kama vile sanamu za wanyama waliochongwa kwa mbao, mapambo ya ukutani yenye maumbo ya wanyama na ramani za Kenya, pamoja na vitu vingine vya mapambo ya kiasili. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye kuta na rafu, zikionyesha wingi na aina mbalimbali za vitu vinavyopatikana.

Hii ni mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwezekana katika soko la wazi au eneo la biashara. Chini ya bango kuna soko la wazi lenye bidhaa mbalimbali zikiuzwa zikiwemo nguo zilizoning'inia na kuwekwa chini. Watu wanaonekana wakitembea na kufanya manunuzi sokoni.

Hili ni soko la wazi lenye shughuli nyingi ambapo wachuuzi wanauza matunda na mboga mbalimbali Soko hili ni la vyakula lisilo rasmi linalofanana na masoko mengi yanayopatikana katika miji na vijiji barani Afrika.

Hili ni duka la Maasai ambalo ni soko la wazi, lenye bidhaa mbalimbali za ufundi na sanaa kutoka Kenya na Afrika. Utapata vito vya shanga vya Maasai, shuka za Maasai, vinyago vya mbao, sanamu za mawe ya sabuni, na vitu vinginezo. Tunaona wachuuzi wakiuza bidhaa zao na wanunuzi wakitembea na kutazama bidhaa mbali mbali.

Hili ni soko au duka la wazi linalouza vyombo vya chuma kama vile sufuria, kikaango na ndoo. Inaonekana kuwa ni soko la bidhaa zilizotengenezwa kwa chuma chakavu au zilizorejeshwa kama vile vyombo vya kupikia na vitu vingine vya nyumbani. Mtu mmoja anaonekana akitazama bidhaa na kuna milundo vya vyombo mbalimbali vilivyopangwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Inaonekana kama soko la wazi ambapo wachuuzi wanauza bidhaa mbalimbali hasa matunda na mbogamboga .Kuna watu wanaoonekana wakinunua au wakiuza bidhaa na meza zimejaa mazao mapya. Muundo wa soko unaonekana kuwa wa kawaida kwa masoko ya nje ukiwa na vibanda rahisi na paa za kujikinga na jua au mvua.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali ikiwemo vyombo vya udongo na mapambo mengine. Kuna watu wengi wanaotembea na wengine wakifanya biashara. Inavyoonekana, huu ni soko la wazi ambapo watu huuza na kununua bidhaa zao.

Hili ni soko au duka la ndani lenye bidhaa nyingi za ufundi na sanaa . Kuna sanamu za mbao, vyombo vya udongo, shanga na vitambaa vilivyo chorwa vikiwa vimetundikwa. Ni mahali panapo onekana kuuza bidhaa za kitamaduni au za kienyeji.

Hili ni kundi la viatu vikiwa vimepachikwa kwenye kamba au nyaya labda katika soko au duka. Viatu hivyo vinaonekana kuwa vya mitindo tofauti na rangi tofauti. Mandhari ya nyuma inaonyesha majengo au vibanda kuonyesha mazingira ya kibiashara.

Hili ni soko lenye shuguli nyingi ambapo watu wanauza na kununua nguo za mitumba. Watu wengi wanaonekana wakizunguka na kuchunguza bidhaa na kuna rundo kubwa la nguo zilizo wekwa kwenye meza. Soko hili ni mfano wa biashara ya mitumbo ambayo ni maarufu sana nchini Kenya na Africa Mashariki kwa ujumla. Biashara hii hutoa fursa za ajira na nguo za bei nafuu kwa watu wengi.

Hili ni soko la wazi au kibanda cha kuuzia matunda na mboga unaweza kuona aina mbalimbali za bidhaa kama ndizi zilizoninginia, nyanya, karoti, mahindi, viazi na mboga nyinginezo pia kuna mtu amesimama karibu na kibanda hicho.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi linaloonekana kuwa soko lililoko Nairobi. Tunaona wanawake wameketi wakifanya kazi za mikono, labda kutengeneza au kupanga bidhaa za kuuza. Kuna bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa ajili ya kuuza zikiwemo shanga, mikufu, na labda vitu vingine vya sanaa na utamaduni, wa kiafrika.

Soko ni mahali ambapo watu hukusanyika kununua na kuuza bidhaa mbali mbali. Soko hili linaonekana kuuza matunda kama vile ndizi, mananasi na machungwa. Pia kuna maji ya matunda yaliotengenezwa tayari. Soko hili linaweza kuwa soko la wazi au duka dogo la barabarani.

Soko ni eneo maalum ambapo watu huja kubadilishana bidhaa na huduma kwa pesa au kwa kubadilishana na bidhaa nyingine. Kuna aina mbali mbali za soko, ikiwemo masoko ya vyakula kama tunavyoona, masoko ya nguo, masoko ya mifugo, na hata masoko ya hisa. Soko huwakutanisha wachuuzi na wanunuzi

Soko ni mahali ambapo watu hukusanyika kununua na kuuza bidhaa. Katika soko utapata vitu tofauti tofauti kama vile vinyago vya kitamaduni. Vinyago hivi vimeundwa kwa ustadi na vinaonyesha utamaduni na sanaa za kiafrika. Soko hili linaweza kuwa mahali pazuri kwa watalii na wenyeji kupata zawadi na kumbukumbu za kipekee.

Hili ni eneo la barabara usiku likiwa na miavuli miwili mikubwa, moja wa zambarau na mwingine wa blue . Kuna pia meza iliyojaa maua mbalimbali na vyombo vya maua, karibu na lango lenye muundo wa pundamilia. Inaonekana kama sehemu ya biashara ndogo, au eneo la mauzo ya maua, labda jioni au usiku.

Hili ni duka la matunda likiwa na ndizi za aina mbalimbali zilizoning'inia pamoja na matunda mengi kama nyanya zilizopangwa chini. Kuna ndizi za kijani kibichi ambazo mara nyingi hutumiwa kwa kupika na ndizi za njano zilizoiva ambazo zinaweza kuliwa zikiwa mbichi au kutumika katika mapishi mbalimbali. Chini ya ndizi kuna rundo la nyanya nyekundu zikionyesha kuwa duka hili linauza matunda na mboga mbalimbali.

Soko ni mahali ambapo watu hukusanyika kununua na kuuza bidhaa. Katika soko, kunaweza kuwa na maduka ya kuuza matunda, mboga, nyama, nguo, na bidhaa nyinginezo. Watu huenda sokoni kununua mahitaji yao ya kila siku. Soko ni muhimu kwa jamii kwa sababu huwezesha watu kupata bidhaa wanazohitaji.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali za ufundi wa mikono zikiwemo shanga za rangi nyingi, bangili na vitu vingine vya mapambo. Inaonekana kama soko la Sanaa au la ufundi wa mikono ambapo kuna vitu vingi vilivyotengenezwa kwa mikono vinavyouzwa.

Soko hili linaonekana kuwa na la shuhuli nyingi labda katika mji wa Nairobi. Kuna vibanda vingi vya kuunda matunda na mboga na watu wanatembea kununua bidhaa. Kuna pia majengo marefu nyuma ambayo yanaweza kuwa ofisi au makazi. Soko hili linaweza kuwa sehemu ya maisha ya kila siku ya watu wana wa eneo hilo.

Soko ni mahali ambapo watu hukusanyika kununua na kuuza bidhaa. Hapa tunaona soko la viatu. Soko ni sehemu muhimu katika jamii kwani huwezesha biashara na kubadilishana bidhaa.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali kama vile matunda ,mboga na bidhaa zingine. Kuna watu wengi wakiwa wanatembea na kufanya manunuzi. Soko hili linaonekana kuwa la shughuli nyingi na ni sehemu muhimu ya biashara katika jamii.

Hili ni soko la ndani lenye bidhaa mbalimbali na watu wakifanya biashara au kutembea, soko hili linaonyesha aina nyingi za bidhaa ikiwemo mifuko ya mikono ,nguo na picha za sanaa au uchoraji zilizopangwa kwa ajili ya kuuzwa, kuna watu kadhaa wakiwemo wafanyabiashara wakiuza bidhaa zao na wanunuzi au wageni wakitembea sokoni.

Hili ni soko lenye ndizi nyingi za kijani na njano, ndizi hizi zinaonekana kuwa zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Soko ni sehemu muhimu ambapo watu huenda kununua na kuuza bidhaa mbalimbali, kama vile matunda, na mboga.

Hili ni soko la bidhaa za sanaa za mikono, labda soko la maasai huko Nairobi. Bidhaa nyingi za rangi yenye muundo wa kiafrika kama vile bangili na shanga zinaonekana zimepangwa mezani. Kuna watu wawili, mmoja anayeonekana kuwa muuzaji akishika shanga au mkufu na mwingine ameketi karibu na meza iliyojaa bidhaa.

Hili ni soko la wazi au soko la ufundi ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Unaweza kuona vitu vya sanaa kama vile sanamu za mbao, ngoma na labda hata nguo zenye mitindo ya kiafrika. Kuna meza au mikeka iliyotandikwa chini na bidhaa zikiwekwa zimepangwa kwa ajili ya wateja. Watu wanaonekana wakitembea sokoni wakitazama au kununua bidhaa.

Hili ni soko la Maasai ambalo ni soko la sanaa na ufundi wa mikono nchini Kenya hasa Nairobi. Mezani kuna bidhaa nyingi za ufundi wa mikono zikiwemo shanga za rangi mbalimbali, vikuku, mikufu na mapambo mengine ya kitamaduni ya kiafrika. Kuna watu wamekaa karibu na meza wakionekana kama wachuuzi au wateja katika soko hilo.

Hili ni soko au sehemu ya kuuza mboga. Kuna bidhaa mbalimbali kama vile viazi, karoti, matango, pilipili hoho. Mazingira haya yanaonyesha ya soko la ndani au duka dogo la mboga na kuna maandishi kwenye moja ya ndoo za viazi ambayo inaweza kuwa jina la bidhaa au chapa inayohusiana na ndoo hiyo.

Hili ni duka la viatu lililo jengwa kwa njia ya muda au kienyeji labda katika soko au kando ya barabara. Viatu mbalimbali ikiwemo raba na viatu vingine vimepangwa na kuning'inizwa kwa njia tofauti ili kuonyesha kwa wateja. Duka linaonekana kuwa na muundo rahisi ukitumia vifaa kama vile mabati nguo na mbao. Pia kuna ndoo au vyombo vingine vinavyotumika kuhifadhi au kuonesha bidhaa.

Hili ni soko lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda. Unaweza kuona chungu tele za nyanya nyekundu, karoti za machungwa, vitunguu vya kijani kibichi, na mboga nyinginezo zikiwa zimepangwa vizuri. Inaonekana kama soko la wazi au soko la ndani, ambapo watu wanauza na kununua bidhaa za chakula.

Hili ni soko la sanaa au duka la zawadi labda katika eneo ya kitalii. Inaonekana kuwa na bidhaa nyingi za ufundi wa mikono na zawadi mbali mbali. Kuna aina nyingi za bidhaa zilizopangwa kwenye meza au vibanda ikiwemo sanamu za wanyama zilizochongwa labda kutoka kwa kuni au vifaa vingine pamoja na vitu vingine vya mapambo na zawadi.

Haya ni mifuko ya kiondoo iliyotengenezwa kwa ngozi na nyuzi. Mifuko hii inaonekana kuwa ya asili na ya kitamaduni na inaweza kutumika kwa matumizi mbali mbali kama vile kubeba vitu au kama mapambo. Mifuko ya kiondoo ni maarufu sana nchini Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla na mara nyingi hutengenezwa na wanawake wa jamii za kiasili.

Hili ni soko lenye bidhaa mbalimbali, ikiwemo pilipili hoho za kijani kibichi zilizopangwa kwenye masanduku ya plastiki, matango na viazi kwenye ndoo. Pia kuna nyanya na mazao mengine ya shambani yaliyoonyeshwa kwa ajili ya kuuzwa.

Hili ni duka dogo lililojaa vito, na mapambo mbalimbali. Vito hivi vimepangwa kwa ustadi kwenye rafu, na maonyesho, na kuunda onyesho la kuvutia na la rangi. Duka lina, paa la mbao na kuta, na inaonekana kuwa katika mazingira ya soko, au eneo la watalii.

Mali isiyohamishika inarejelea ardhi na majengo yaliyojengwa juu yake, pamoja na rasilimali zozote za asili kama vile maji, madini au mimea iliyounganishwa na ardhi hio. Inajumuisha pia haki na maslahi inayohusika na umiliki, matumizi na uuzaji wa ardhi na majengo. Mfano huu ni mfani wa mali isiyohamishika.

Hii ni nyumba ya ghorofa mbili yenye milango ya chuma na eneo la maegesho lililowekwa kwa vigae. Nyumba hii ina roshani na ina rangi mchanganyiko wa njano iliyochanganywa na kijivu au rangi ya mawe. Kuna lango kubwa la chuma na ukuta mfupi wa mawe au matofali unaozunguka eneo la mbele la nyumba.

Hili ni bango linalotangaza bidhaa mbali mbali za nyumbani na za ofisi zenye ubora na bei nafuu. Baadhi ya bidhaa zinazotajwa ni jikoni, sofa na meza za kula, vitanda na magodoro, samani za ofisi, samani za hoteli, vitanda vya kisasa na vitu vinginevyo. Bango pia lina namba ya simu ya mawasiliano na anwani ya duka.

Hii ni nyumba ya kifahari ya ghorofa, na ina vyumba vinne vya kulala ambavyo vingine vinaweza kua na bafu zake binafsi. Kuna lango kubwa la chuma jeusi na barabara ndogo iliyopambwa kwa changarawe, inayoingia ndani la eneo la nyumba. Nyumba imezungukwa na mimea na miti, ikionyesha mazingira ya kijani kibichi.

Hili ni jengo refu lililokamilika hivi karibuni lenye vyumba vya kulala vinne na pia sebule. Bei za vyumba zinaanzia milioni kumi na mbili na kuendelea. Jengo hili lina jumla ya magorofa kumi na nane na vitengo tisini na tano, pamoja na maegesho mia moja thelathini na moja na maegesho kumi na tatu ya wageni.

Hii ni nyumba ya kifahari yenye ghorofa moja au mbili iliyo na paa jekundu na kuta nyeupe. Nyumba hii ina madirisha meusi na milango na kuna ua wa kijani kibichi mbele yake. Inaonekana kuwa katika mazingira tulivu na safi.

Hii ni nyumba ya kifahari yenye vyumba vitano vya kulala, vyote vikiwa na bafu zake kibinafsi. Nyumba hii imejengwa kwenye eneo la nusu ekari ndani ya jamii iliyo na ulinzi. Ina bustani iliyotunzwa vizuri, bwawa la kuogelea, jumba la klabu na eneo la mazoezi.

Jengo hili ni mfano wa mali isiyohamishika. Mali isiyohamishika inamaanisha ardhi pamoja na majengo yote yaliyojengwa juu yake, kama vile nyumba, ofisi au maduka. Pia inajumuisha rasilimali zozote za asili zilipo kwenye ardhi hiyo kama vile madini, maji au miti.

Mali isiyohamishika au ardhi na majengo, inajumuisha ardhi yenyewe, majengo yaliyojengwa juu, na rasilimali nyinginezo zote zilizounganishwa nayo. Mali isiyohamishika ni sehemu muhimu ya uchumi na inahusisha uwekezaji, ununuzi, uuzaji na ukodishaji wa ardhi na majengo.

Hii ni nyumba yenye vyumba vitatu na pia ina chumba cha wafanyakazi. Nyumba hii inauzwa na imejengwa kwenye shamba la robo tatu ya hekari. Iko umbali wa mita mia mbili kutoka barabara ya Dagoreti. Nyumba hii inaweza kutumika kwa makazi au hata kwa biashara kutokana na eneo lake la ukubwa wa shamba.

Hili ni jengo la ghorofa, ambalo linaonekana kua jengo la makazi au labda ya kibiashara, likiwa katika hatua ya ujenzi au limekamilika hivi karibuni. Lina roshani na madirisha mengi. Karibu na jengo hilo, kuna nyaya za umeme na nguzo, na pia kuna miundo mingine ya majengo inayoonekana nyuma. Hii inaonyesha shughuli za ujenzi na maendeleo ya mali isiyohamishika katika eneo hilo.

Hii ni tangazo la hoteli ya vyumba vya kukodi iliyoko Nairobi. Tangazo linasema kuwa hoteli hii inatoa vyumba vya kukodisha kwa siku, wiki au mwezi mzima pia tangazo linasema kuwa hoteli hii inatoa huduma ya kitanda na kifungua kinyua kwa bei nafuu.

Majengo ni mali isiyo hamishika ambayo inajumuisha ardhi na chochote kilichoambatanishwa nayo, kama vile majengo, miti na miundo mingine. Ni biashara ya kununua ,kuuza ,kukodisha au kusimamia mali hiyo. Hii inaweza kujumulisha nyumba za makazi, majengo ya kibiashara ardhi na mali zinginezo za aina hiyo.

Majengo ni mali isiyohamishika ambayo inajumuisha ardhi na kitu chochote kilichoambatana nayo kama vile mjengo, miundo na rasilimali za asili. Sekta ya majengo inahusisha ununuzi, uuzaji, ukodishaji na usimamizi wa mali hizi.

Hili ni jengo refu linaloonekana kuwa jengo la ghorofa nyingi amabalo linaweza kuwa bado linajengwa au limekamilika hivi karibuni. Mbele ya jengo hilo kuna uzio wa mabati na chini yake kuna nyasi kavu. Juu ya jengo kuna anga la buluu na mawingu meupe.

Hiki ni kipande cha ardhi tupu au kiwanja na majengo kadhaa nyuma yake ambayo yanawakilisha mali isiyohamishika. Sehemu ya mbele inaonyesha kiwanja cha ardhi ambacho kinaweza kutumika kwa ajili ya ujenzi wa majengo ya makazi au biashara. Nyuma ya kiwanja kuna majengo ya ghorofa ambayo yanaweza kuwa makazi au majengo ya kibiashara yanayoashiria maendeleo ya mali isiyohamishika katika eneo hili.

Mali isiyohamishika au ardhi na majengo inajumuisha aina mbalimbali za mali kama vile nyumba, majengo ya biashara, mashamba, na ardhi tupu. Katika muktadha wa Kenya, ni sekta muhimu inayochangia kwa kiasi kikubwa katika ukuaji wa uchumi.

Hili ni jengo refu lenye ghorofa kadhaa likiwa limepakwa rangi ya manjano na bluu. Paa la jengo hili lina muundo wa kipekee na kuna dirisha kadhaa yanayoonekana kwenye kuta za jengo. Hii ni mfano wa mali isiyohamishika.

Hili ni tangazo la mali isiyohamishika. Inatangaza makazi yaliyoko Nairobi Lavington na bei ya kuanzia dola elfu arubaini. Pia inaonyesha nambari ya simu ya mawasiliano na anwani ya tovito ya kampuni hiyo.

Hili ni tangazo la mali hisiyoamishika, tangazo hili linaonyesha kuwa kuna nyumba yenye vyumba viwili na inayopatikana kwa ajili ya kukodisha, number ya simu imetolewa hili kurahisisha mawasiliano kati ya mwenye nyumba au wakala na wapangaji wanaoweza ,Hii ni njia ya kawaida ya kutangaza kukodisha katika sekta ya mali isiyoamishika.

Haya ni mifamo ya mali isiyohamishika. Hii inarejelea ardhi na miundo yoyote iliyojengwa juu yake kama vile: nyumba, majengo ya biashara au viwanda. Hii ni mali ambayo haiwezi hamishwa kutoka sehemu moja kuenda nyingine, ikijumuisha ardhi na kila kitu kilichounganishwa nayo kabisa, kama vile majengo, miti, madini na ardhi.

Huu ni mfano wa mali isiyohamishika au majengo na ardhi. Mali isiyohamishika inahusu ardhi na majengo yaliyojengwa juu yake, pamoja na rasilimali zozote za asili zilizopo kwenye ardhi hiyo kama vile madini, maji au mimea inayokua. Hii inajumuisha eneo lote la ardhi na rasilimali zake za asili.

Mali isiyohamishika au ardhi na majengo inajumuisha nyumba, majengo ya biashara na ardhi yenyewe. Sekta ya mali isiyohamishika inahusisha kununua, kuuza, kukodisha na kusimamia mali hizi.

Hili ni eneo la wazi la ardhi ambalo linaonekana kua shamba au kiwanja kikubwa kisicho endelezwa. Eneo hili limefunikwa na nyasi kavu kuashiria kua linaweza kua halijatumiwa kwa kilimo au ujenzi kwa muda. Katika sehemu ya nyuma kuna majengo ya makazi yanayo ashiria kua eneo hili linaweza kua karibu na makazi ya watu, au ndani ya eneo ya miji linaloendelea.

Hili ni jengo la kisasa la ghorofa linaloonekana kuwa na vyumba vya kukodisha au kuuza. Jengo hili ni la rangi nyeupe na machungwa na lina roshani. Pia kuna bwawa la kuogelea na eneo la kijani kibichi karibu na jengo. Jengo hili linaonekana kuwa la kisasa na la kifahari.

Majengo ni mali isiyohamishika inayojumuisha ardhi, majengo na rasilimali asilia kama vile mimea na madini. Ni sekta muhimu ya kiuchumi inayochangia ukuaji wa miji na maendeleo ya miundombinu.

Haya ni majengo mawili. Jengo la mbele ni la mbao na rangi ya njano na mistari ya buluu likiwa na matundu chini. Jengo la nyuma ni la ghorofa lenye rangi ya manjano na matofali meusi. Yote yamesimama nyuma ya uzio wa mabati.

Mali isiyohamishika inamaanisha ardhi na majengo yote yaliyojengwa juu yake. Hii inaweza kujumuisha nyumba, majengo ya kibisahsara, mashamba na aina nyingine za mali. Mali isiyohamishika inaweza kuwa uwekezaji mzuri kwa sababu thamani yake huongezeka kwa muda. Hata hivyo ni muhimu kufanya utafiti wa kina kabla ya kununua mali.

Majengo ni mali isiyohamishika ambayo inajumuisha ardhi na kitu chochote kilicho ambatanishwa nayo, kama vile majengo miundo na rasimilali za asali .Katika uwekezanji wa majengo , watu hununua ,kuuza ,na kukondisha mali kwa lengo la kupata faida. Kuna aina tofauti za majengo kama vile makazi, biashara na viwanda.

Hili ni jengo refu lililoko Nairobi liko eneo linalojulikana kwa majengo mengi ya kibiashara uku Nairobi. Jengo hili linatumika hasa kama ofisi na ndio makao makuu ya benki ni mojawapo ya majengo maarufu yanayotambulika kwa urahisi katika anga ya jiji la Nairobi na uchangia katika madhari ya kisasa ya jiji hilo.

Huduma za mali isiyohamishika ni pamoja na kuwasaidia watu kununua, kuuza na kukodisha mali kama vile nyumba, ardhi na majengo ya biashara. Mawakala wa mali isiyohamishika huwasaidia wateja kupata mali inayofaa, mahitaji yao na pia huwasaidia wamiliki wa mali kuuza au kukodisha mali zao kwa bei nzuri.

Hili ni jengo linaloendelea kujengwa ambalo linaweza kuwa sehemu ya miradi wa mali isiyohamishika. Mali isiyohamishika inahusu ardhi na majengo yaliyojengwa juu yake. Hii inajumuisha nyumba, majengo ya biashara na ardhi tupu.

Majengo ni mali isiyo hamishika ambayo inajumuisha ardhi na kitu chochote kilichoambatanishwa nayo, kama vile majengo, miundo na rasilimali za asili. Katika muktadha wa biashara, majengo yanaweza kununuliwa, kuuzwa, kukodishwa au kuendelezwa kwa madhumuni mbalimbali. Majengo yanaweza kuwa ya kibiashara, makazi au viwanda na yanaweza kuwa na thamani kubwa.

Hili ni jengo refu lenye gorofa nyingi. Jengo hili lina roshani kwenye kila gorofa zikiwa na urembo wa chuma. Rangi kuu ya jengo ni nyeupe na paa linaonekana kuwa la kijivu au nyeusi. Huu ni mfano wa mali isiyohamishika.

Hii ni nyumba ya vyumba viwili vya kulala na vyumba vya bafu ndani. Nyumba hii ina sifa za kisasa kama vile dari ya jazi na jijini maridadi. Imejengwa kwenye kipande cha ardhi cha robo ekari na ina ukuta wa mzunguko na mlango dhabiti.

Hii ni sehemu ya duka kubwa ambapo mananasi yamepandwa kwa ajili ya kuuzwa. Kuna mabango ambayo yanasema huduma ya kukata na kufuga mananasi bila malipo na pia kuna mabango ikionyesha bei ya mananasi hayo kwa kilo.

Hii ni sehemu ya kuingia ndani ya duka kubwa, inaonekana kuwa eneo la kuingia au sehemu ya duka lenye bidhaa mbalimbali. Kuna mabango makubwa yanayosema karibu na bei nafuu na akiba kubwa kuashiria duka linakaribisha wateja na kutoa punguzo.

Hii ni sehemu ya kuuzia samaki katika duka kubwa. Inaonekana kuwa ni sehemu inayouza samaki wabichi. Kuna mabango yanayosema tunajivunia kuunga mkono uvivu wa ndani na pia karibu samaki nzuri. Pia kuna ishara nyinginezo. Sehemu hii inaonekana kuwa safi na imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuonyesha na kuuza samaki.

Duka kubwa ni eneo kubwa ambapo kuna maduka mengi tofauti yanayouza bidhaa mbali mbali kama vile nguo, vyakula, vifaa vya nyumbani na mengineo. Katika duka kubwa watu huenda kununua bidhaa wanazohitaji na pia kutumia muuda wao kwa ajili ya burudani kama vile kukula kwenye mikahawa au kutazama sinema. Duka kubwa ni sehemu muhimu sana katika maisha ya kisasa kwani hutoa huduma mbalimbali kwa wateja na kuwezesha biashara kufanyika kwa urahisi.

Hili ni duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali kama vile chakula, vinywaji, vifaa vya nyumbani na bidhaa nyinginezo. Kwa kawaida, huendeshwa na makampuni kubwa kubwa na huwa na matawi mengi. Hutoa urahisi kwa wateja kwa kuwa bidhaa zote zinapatikana katika sehemu moja.

Hili ni sehemu ya Duka kubwa hasa sehemu ya karanga na nafaka. Kuna mabango makubwa na chini ya mabango hayo kuna safu ya vifaa vya wazi vinavyotoa karanga na nafaka mbali mbali kuruhusu wateja kujitotea kiasi wanachotaka.

Hii ni ndani ya duka kubwa na inaonyesha njia kati ya rafu mbili zilizojazwa na bidhaa mbalimbali kama vile karatasi za choo na bidhaa nyingine za nyumbani. Watu wachache wanaonekana wakitembea kwa njia hiyo wakifanya manunuzi yao.

Hili ni duka kubwa au duka la rejareja la kimataifa ambalo lina matawi mengi duniani kote. Tunaona eneo la kuingilia au kutoka la duka lenye milango za usalama. Kwa ndani unaweza kuona rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali zikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana dukani.

Hizi ni rafu zilizokuwa kwa duka kuu, zilizojazwa na bidhaa za kusafisha. Bidhaa hizi zimepangwa vizuri na kwa utaratibu, na zinaonekana kuwa tayari na kuwa rahisi kwa wateja kununua.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa iliyoonyesha rafu zilizojaa biidhaa. Bidhaa kuu zinazoonekana ni makopo mengi ya maziwa ya unga yakiwa yamepangwa vizuri kwenye rafu. Juu ya rafu kuna mabango lenye maneno likiashiria kuwa kuna offer au punguzo la bei.

Hili ni duka kubwa ambapo bidhaa mbalimbali kama chakula, vinywaji, na bidhaa za nyumbani huuzwa. Mara nyingi, huwa na sehemu tofauti, kama sehemu ya nyama, matunda, mboga, na vyakula vingine. Watu huenda huku kununua mahitaji yao ya kila siku.

Hii ni duka ya mikate au sehemu ya kuuza keki na vitu vitamu katika duka kubwa. Ndani ya kioo cha kuonyeshea, kuna keki nyingi za aina mbalimbali zilizopambwa vizuri pamoja na mikate na vitu vingine vya kuoka kama vile sambusa. Chini ya kioo kuna kikapu cha manjano chenye bidhaa mbalimbali.

Hii ni sehemu ya ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali kama vile nguo, vifaa vya nyumbani na vitu vya kuandikia. Mtu mmoja anaonekana akitembea katikati ya njia kati ya rafu. Juu kuna mabango. Bidhaa zimepangwa vizuri kwenye rafu ndefu zikionyesha wingi wa vitu vinavyouzwa.

Hii ni sehemu ya malipo ya kujihudumia katika duka kuu. Hii inamaanisha kuwa wateja wanaweza kuchanganua bidhaa zao na kulipa wenyewe bila msaada wa mhudumu. Hii inaweza kusaidia kupunguza foleni na kuifanya ununuzi kuwa wa haraka zaidi.

Hili ni sehemu ya jibini na vyakula vya deli ndani ya duka kubwa. Sehemu hii imeandikwa jibini na deli ikionyesha kuwa inauza jibini na vyakula vingine vya deli kama vile nyama zilizokatwa. Kuna bango kubwa lililoandikwa likionyesha kuwa duka hili linauza jibini lililo angizwa kutoka nchi nyingine.

Hii ni sehemu ya duka kuu ambapo wateja wanaweza kununua mboga na matunda. Kwenye rafu ya mboga na matunda katika duka hili kuna karoti, vitunguu, tangawizi, limau na mboga za majani. Mboga hizi zimepangwa vizuri na zinaonekana kuwa safi.

Hizi ni rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali ambazo zinaonekana kuwa zawadi au bidhaa za kimtamaduni. Zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu za mbao na kuna vitu kama vile mikoba, mapambo, sanamu ndogo na labda bidhaa za nyumbani. Inaonekana kama sehemu ya duka kubwa au soko ambapo bidhaa za aina hizi zinauzwa.

Hii ni sehemu ndani ya duka kubwa unaweza kuona njia ndefu iliyojaa rafu zenye bidhaa mbalimbali ikiwemo pipi, chokoleti, na bidhaa nyingine za vyakula. Kwa ujumla hii ni mazingira ya kawaida ya ununuzi katika duka kubwa.

Hili ni duka kuu. Duka kuu ni mahali ambapo unaweza kununua bidhaa mbalimbali kama vile chakula, vinywaji na bidhaa za nyumbani. Duka kuu huuza aina nyingi za bidhaa ikiwa ni pamoja na mboga, nyama, samaki, bidhaa za makopo, bidhaa zisizo za chakula na bidhaa za afya na urembo. Baadhi ya maduka makubwa pia yana huduma za mikate, deli au maduka ya dawa.

Hii ni rafu ndefu iliyojaa bidhaa mbali mbali katika duka la reja reja au maduka makubwa kama vile kahawa na bidhaa zingine za vyakula. Bidhaa hizo zimepangwa vizuri kwenye rafu na baadhi ya bidhaa ni kahawa zinazoonekana wazi. Kuna alama za bei zinazoonekana kuashiria gharama ya bidhaa hizo. Mandhari inaonyesha mazingira ya ununuzi na watu wachache wanaweza kuonekana kwa umbali.

Hili ni mfano la duka kubwa linalouza bidhaa mbalimbali, kuna baiskeli nyingi zilizopangwa kwenye rafu pamoja na friji, mashine za kufulia, viti, na vitu vingine. Duka hili linaonekana kuwa na bidhaa nyingi za nyumbani na burudani.

Hii ni sehemu ya duka kubwa au maduka makubwa. Upande wa kushoto kuna rafu zilizojaa chupa za bidhaa za urembo au usafi wa kibinafsi kama vile sabuni za maji. Na upande wa kulia kuna rafu zinazo onyesha viatu na sandali mbalimbali. Duka linaonekana kuwa safi na lenye taa za kutosha na kuna wateja wachache wanao onekana kwa umbali.

Hii ni ndani ya duka kubwa la bidhaa ambalo linaonekana kuwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali ikiwemo vinywaji kama vile juisi na soda. Duka lina mwangaza wa kutosha kutoka taa za dari. Kuna mikokoteni ya manunuzi inayoonekana upande wa kulia ikionyesha kuwa wateja wanatumia mikokoteni kufanya manunuzi yao.

Hii ni sehemu ya kuuza samaki na dagaa kwenye maduka makubwa. Tunaona aina mbali za samaki na dagaa zikiwa zimewekwa kwenye barafu, ili kuzihifadhi zikiwa safi. Kuna aina mbali mbali za samaki na dagaa, na mtu anaweza kuja kujichagulia ile anayotaka.

Hili ni duka kubwa lenye sehemu mbalimbali kama vile sehemu ya iskrimu, sehemu ya mikate, na sehemu ya vitu kama magodoro na viti. Viti vya rangi tofauti vimepangwa mbele na ni duka kubwa lenye bidhaa nyingi.

Hii ni sehemu ya duka au maduka makubwa labda sehemu ya vyakula vya wanyama. Inaonekana kuna rafu ziliojazwa na mifuko mbalimbali ya chakula cha mbwa na pia kuna mifuko mikubwa iliyorundikwa chini. Baadhi kuna maandishi yanayoonekana mara kwa mara na ni chakula cha mbwa.

Hii ni ndani ya soko kubwa au soko la kisasa. Unaweza kuona sehemu ya kuoka mikate na bidhaa za maziwa. Pia kuna sehemu za jibini na bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye mapipa au vyombo vikubwa chini. Watu wachache wanaonekana wakifanya manunuzi au kupanga bidhaa.

Hii ni sehemu ya duka kubwa hasa sehemu ya matunda. Unaweza kuona chungwa na tufaha zikiuzwa kwa wingi katika sehemu maalum ya kuonyesha matunda. Pia kuna mkokoteni wa ununuzi upande wa kulia na watu wengine wakiendelea na ununuzi wao dukani. Kuna mabango yenye bei na ujumbe inayohimiza kununua bidhaa hizo.

Hii ni sehemu ya duka ya nyama au sehemu ya nyama katika duka kubwa. Unaweza kuona aina mbalimbali za nyama zikionyeshwa kwenye fruji ya kioo. kuna nyama ya mbuzi, ini na labda aina nyingine ya nyama au bidhaa za nyama. Nyama imepangwa vizuri kwenye trei na vyombo tofauti ndani ya kaunti ya kuonyeshea ambayo inaonekana kuwa na mfumo wa baridi ili kuhifadhi nyama safi.

Hii ni sehemu ya duka kubwa inayoonekana kama duka la kielektroniki ambapo mashine za kufulia na vifaa vingine vya nyumbani vimepangwa kuuzwa. Unaweza kuona mashine za kufulia za chapa zikiwa zimepangwa vizuri kwenye rafu au sehemu maalum za maonyesho. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye nafasi. Na taa zinazong'ana kuna mabango ya matangazo na ishara za chapa mbalimbali.

Hili ni sehemu la ndani la duka kubwa la vyakula au soko. Inaonekana kama duka la kisasa lenye sehemu mbalimbali za bidhaa kama sehemu ya nyama, bidhaa za jumla, bidhaa za maziwa na nyinginezo, mkate na bidhaa za kuoka. Watu wachache wanaonekana wakitembea dukani na taa zinazoninginia kutoka juu zinaangaza eneo hilo zikionyesha mazingira safi na yaliyopangwa vizuri.

Hili ni duka kubwa lenye linauza aina zote za chakula na baadhi ya bidhaa za nyumbani. Mara nyingi watu wengi hufanya manunuzi yao ya chakula katika duka hili. Duka hili huendeshwa kwa msingi wa kujihudumia ambapo wateja huchagua bidhaa weyewe kutoka kweye rafu.

Hili ni sehemu ndani la duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa kwenye rafu ndefu. Watu kadhaa wanaonekana wakifanya manunuzi mmoja akisukuma toroli na ununuzi lililojaa bidhaa na mwingine akichagua bidhaa kutoka kwenye rafu. Mazingira yanaonekana kuwa safi na yamepangwa vizuri na taa zinazong'aa zinatoa mwangaza wa kutosha.